Ninaona pikipiki inayobeba maziwa ambayo imesimama kwenye barabara. Kuna mtu ambaye anaweka maziwa kwenye mtungi na kuna mtu mwingine ambaye anaandika kwenye karatasi.

Ninaona ng'ombe wanaoelekezwa mahali pa kupigwa dawa na hapo ninaona watu na ninaona ua. Pia ninaona miti na ninaona shamba.

Ninaona ng'ombe aliyefungwa kwenye zizi lake na anakula. Pia kuna mitungi iliowekwa hapo na pia ninaona shamba, pia ninaona miti.

Hapa ni kibanda cha kuuza ndizi, ninaona wamama wawili ambao wameweka ndizi zao ili watu waweze kuzinunua. Pia ninaona ndizi za haina mbili tofauti, ingine ina manjano iliojazika, ingine ina manjano tu.

Ninaona mitungi mingi ya kubeba maziwa, kuna mtu ambaye amevaa vazi jeupe, na kuna mtu ambaye amevaa vazi jeupe na anaandika pia ninaona katika ukuta kuna ngombe ambayo amechora.

Ninaona mtu ambaye ameshikilia ndizi ambalo limeiva, huku hiyo ndizi pia imezuiliwa na mti ili liweze kukomaa vizuri. Pia nyuma ya huyo mtu ninaona mjengo na ninaona nyasi. Pia ninaona ndizi nyingi ambazo hazijazaa matunda.

Ninaona shamba ambalo mimea imemea vizuri, kuna mboga na kuna mahindi, ambayo imemea pia kuna mama ambaye anapiga picha shambani hapo akitabasamu.

Ninaona jumba ambalo kuna maandishi kwenye ukuta na pia ninaona watu watatu ambao wanasikiliza wakielezwa na mtu mmoja ambaye anawatazama. Pia ninaona vibuyu kwenye meza.

Hapa ni shamba la ndizi ambapo ninaona ndizi limeweza kuzaa tunda kubwa la ndizi na imeweza kuzuiliwa na mti ili lisianguke hadi ikomae.

Ninaona ngombe wawili, moja amefungwa kwenye miguu yake ya nyuma, na kuna mtu ambaye ameketi huku, akikamua maziwa kwenye matiti yake.

Ninaona ng'ombe wa rangi nyeusi na nyeupe, ambao wanakula na wameekewa alama kwa masikio yao. Pia ninaona nyasi inayomea na nyuma yao ninaona nyumba ya mabati, pia ninaona miti.

Ninaona ng'ombe ambao wanajaribu kutafuta chakula mahali ambapo uchafu unawekwa. Pia ninaona mahali ambapo pamegawiwa na pale pia pana uchafu.

Ninaona ng'ombe wawili wa rangi nyeupe na nyeusi ambao wamelala kwa mchanga. Mmoja ana alama la manjano kwenye sikio lake. Pia ninaona nyasi ambayo inamea.

Ninaona ng'ombe wa rangi nyeusi na wengine nyeupe. Wanakula nyasi na wamewekewa kitambulisho kwenye masikio yao. Pia ninaona mfugaji wao anainama kuwasongeshea nyasi

Ninaona ng'ombe wa rangi nyeupe na nyeusi, na wameekewa alama ya manjano kwenye masikio yao na wamo karibu na mahali ambapo wanakunywa maji, pia ng'ombe mmoja amelala.

Ninaona watu watatu kwenye kona cha chumba ambapo mmoja amekaa na wengine wawili wakiangalia kwenye jiko ambapo kuna sufuria wote watatu wakiwa wamevaa mavazi nyeupe.

Ninaona ng'ombe ambayo anakula huku miguu yake miwili ya nyuma imefungwa na kuna mashini ambayo imewekwa kwenye matiti yake ili liweze kutoa maziwa na kupeleka kwenye kibuyu ambayo ipo hapo.

Hapa ni shamba la ndizi. Ninaona ndizi uliokomaa na umefunikwa kwa kutumia karatasi. Pia ninaona ndizi zingine ambazo hazijazaa matunda yao.

Ninaona nyumba ambayo ilijengwa kwa mabati na haikuwekwa ukuta. Ndani yake ninaona ng'ombe wengi ambao wanakula na pia ninaona watu wawili ambao wamesimama.

Ninaona ng'ombe mweupe na mweusi ambaye amefungwa kwenye mguu yake na kuna vyuma ambavyo vimewekwa kwenye matiti yake ili iweze kukamua maziwa na ilete kwenye kibuyu iliyo karibu.

Mtu ameshikilia ndizi ambalo limekomaa. Chini limeshaiva likawa manjano na pia juu inakaribia kuiva. Katikati bado ni mbichi na ina rangi ya kijani kibichi.

Ninaona ng'ombe ambao wametanganishwa, wengine wamo sehemu ya juu na wengine wamo sehemu ya chini, wote wakikula nyasi pia ninaona mlango wa rangi kibichi na pia ninaona mlango ambao imefungwa.

Ninaona mkulima ambaye alipanda mahindi kwenye shamba lake na sasa mavuno ya mahindi yamepatikana hadi ameshikilia moja kwenye mkono yake na kuna mengine kwenye mche wa mahindi.

Ninaona mama ambaye anatowa maganda ya ndizi huku akiweka sehemu moja kwa furaha pia ninaona mti ambao umewekwa hapo kando na pia ninaona mimea mingi ya ndizi.

Ninaona ngo'mbe wa rangi wa uturungi ambaye amefungwa miguu miwili ya nyuma hili aweze kukamuliwa na mama ambaye ameketi, pia ninaona ngo'mbe nyeupe na ninaona mti.

Ninaona nyumba ambayo ukuta yake haijajegwa, ndani ninaona Ng'ombe walio upande wa juu na upande wa chini na wanakula, pia ninaona watu wawili ambao wamesimama.

Hapa ni shamba la ndizi. Ninaona mti mingi ya ndizi na pia ninaona ndizi mbili ambayo yamekomaa na yameiva yakawa rangi manjano. Pia ninaona ndizi ambalo halijakomaa na ni la rangi kijani kibichi.

Ninaona mtu ambaye anafunga vibuyu viwili kwenye pikipiki yake, pia ninaona nyumba iliona mlango wa samawati na ninaona watu ambao wamesimama karibu na lori.

Ninaona ngombe watatu, ambao wamewekewa mashini kwenye matiti yao ili kutoa maziwa, na pia ninaona watu wawili, moja ameinama na mwingine anajaribu kubeba kibuyu iliyo hapo.